Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari wakiwa hospitalini.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa ambayo iko ndani ya karatasi, moja ni ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo.

Hii ni hospitali ya watoto. Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi chini na kumbeba mwanawe. Daktari aliye kando yake ni mwanamke, ameshikilia chupa ya dawa mkononi na sindano.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu, ili aweze kumuekea dawa. Watu wengine wamesimama nyuma lao na kuwatazama.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, wamezunguka jumba ambayo limesimama juu ya maji. Wote wamesimama huku wengine wakishikilia nyumba hiyo. Hapo kulinyesha mvua mingi mno.

Jamaa mmoja aliyeketi kwa kiti nyekundu, amevalia kofia huku nguo alilovaa limeinuliwa hadi kwa bega lake. Kuna mwanadada ambaye anaeza kuwa ni daktari anamdunga sindano.

Mwanamume ambaye amevaa kofia na nguo lenye rangi kijani kibichi amesimama mbele ya jengo fulani na inaweza kuwa anataka kuyaosha mikono yake.

Barabara hii imefurika na maji. Inaweza kuwa kulinyesha na saa maji yakawa mingi. Kuna watu ambao wanatembea, wengine wako kwa pikipiki na magari pia zinaendeshwa hapa.

Watu wengi ambao ni wanaume. Wanaonekana wakitembea kwa barabara lililojaa na maji. Inaeza kuwa kulikuwa na mvua mingi au mengi lililonyesha na sasa barabara hili limefurika.

Barabara hii imefurika na maji mingi mno. Kuna jamaa ambaye anang'ang'ana na pikipiki lake kulipita. Magari pia huko nyuma na wateja wanajaribu kupita hapa ndani.

Chupa hili ni la dawa au tunaeza sema chanjo linalodungwa kutumia sindano kwa watoto wadogo. Limesimamishwa juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe na pia rangi lake ni nyekundu.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumuekea mwana huyu dawa mdomoni.

Mwanadada mmoja ambaye amevaa sweta na kofia, amembeba mwanawe mkononi. Daktari aliyevaa nguo nyeupe na nyekundu, anaonekana kumuekea mtoto huyu dawa mdomoni.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Kuna pia madawa juu ya meza.

Mtoto mmoja ambaye amevalia nguo la kitenge, amesukwa na ako ndani ya jumba linaeza kuwa hospitali. Ameketi huku daktari mmoja anaonekana kumdunga sindano.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake.

Ndani ya shamba hii kuna jamaa mmoja ambaye anaeza kuwa mkulima, anaonekana kumwagilia mimea haya dawa ili ziweze kuuwa madudu. Amevalia nguo safi nyeupe.

Hili ni hospitali ambalo limepakwa rangi nyeupe na samawati. Mbele yake kuna maji mengi yaliyofurika. Inaweza kuwa mvua nyingi ilinyesha kwa hiyo maji yakawa mengi.

Chupa la dawa lililofunikwa limeshikiliwa mkononi. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto. Ameketi kwa kiti akiwa amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anaonekana kumdunga mtoto huyo mchanga sindano kwenye miguu yake.

Watu wengi wamesimama juu ya jengo lililoporomoka, wengine wako chini yake, kando lake, kuna majumba yenye bado yamesimama na yapo kwa hali mzuri, juma, hili inaanza kuwa lilianguka, au liligomolewa.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeupe na samawati, anamdunga mtoto sindano kwenye bega.

Watu wengi wapepanga foleni. Ni wanawake kwa wanume, wengine wamesimama huku nao kuna wenye wameketi. Daktari anaonekana kumdunga jamaa mmoja sindano akiwa amekaa kwa kiti.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa, huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati, kuna chupa ya dawa. Ni la kinga ambayo huwa linadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanamke mmoja ako mbele ya jengo ambalo linaweza kuwa ni choo. Ameshikilia ndoo na chombo cha kuosha mkononi. Anaonekana kutaka kuyaosha lile choo.

Humu ndani kuna wanawake wawili, mmoja amebeba mwanawe mkononi, mwingine ameketi na anazungumza naye. Kuna makaratasi yaliyo mezani. Amebeba kalamu.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe huku akitazama mwanamke ambaye ako mbele yake. Wote wanaonekana wakizungumza, kando yake kuna vitanda zingine pia.

Wanawake hawa wako ndani ya hospitali, kuna yule mwanadada ambaye amevalia nguo nyeupe na nyekundu anaonekana akimuongelesha mwenzake mwenye ameketi kwa kiti nyeusi, kuna pia chupa ya dawa juu ya meza.

Moto huu mkubwa unawaka kwa wingi sana. Majumba mengi yanaonekana kuungua. Hakuna yeyote anayelizima. Linaeza kuwa ulianzishwa na kitu kulipuka kama gesi.

Jumba hii ni la mifereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku mwingine akisimama nyuma yake.

Mwanamke yumo ndani ya hospitali ya meno. Amelala kwa kitanda akiwa amefungua mdomo huku daktari aliyevalia nguo nyeupe, anaonekana kuingiza vifaa vya kumtibu.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa. Watu wengine wamesimama nyuma yao.

Watu wawili wakiwa wote ni wanaume wamefunga leso, wakavalia sweta juu na wanaonekana wakitembea. Mbele yao kuna mti ambao umemea ukakuwa mrefu. Nyuma yao kuna ng'ombe imekufa.

Hii ni hospitali ya watoto. Kuna wanadada wawili ambao wamesimama humu ndani. Watoto karibu wanne wamelazwa kitandani. Wanaonekana kuwa wamelala na pia wanadada wanawaangalia.

Katika shamba hili, kuna mimea ya mamboga zilizopandwa na yanamea vizuri. Mwanamke mmoja anaonekana akinyunyuzia dawa kwasababu madudu yanaziharibu.

Msichana huyu mdogo ameketi kwa kitanda, nywele yake imeshikiliwa yote katikati. Kuna yule daktari ambaye amevalia nguo nyeupe na saa mkononi, amemshika mkono wake.

Hapa nje kuna watu. Mbaba mmoja ambaye amevalia kofia, ameketi na kuinua nguo yake hadi begani. Mwanadada aliyebeba sindano mkononi anaonekana kumdunga, huku wengine wanaonekana wakitembea.

Jamaa mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwenye kiti amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Mwanamke mmoja ambaye ni daktari anaonekana akimdunga sindano kwenye bega lake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia hiyo sindano.

Chupa la dawa na sindano imebebwa mkononi. Dawa hili ni la kinga ambalo linadungwa kwa watoto, ili wasiweze kupata ugonjwa na pia zisiweze kuenea mahali mingi.

Ndani la jumba hili kuna mwanamke mmoja ambaye hajasuka nywele, ameketi kwa kiti huku daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano kwenye mikono, nyuma yao kuna watu wengi ambao wamesimama.

Watu hawa wanaeza kuwa wako hospitalini. Kuna mwanaume ambayo ameketi kwa kitanda moja na ameinamisha kichwa. Mwanadada huyu anaonekana kulala. Katikati yao kuna besheni.

Ndani ya jumba hili, kuna mwanamke mjamzito ambaye ameketi kwa kiti. Anaonekana akiwa na huzuni kwasababu ako karibu kujifungua. Mwanadada mwingine anajaribu kumsaidia.

Majumba vya aina tofauti ziko hapa. Kuna ya mabati na la ghorofa. Kando yao kunayo maji machafu ambayo yanateremka. Manyumba zingine zinaonekana kuanguka au kuporomoka.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili, kuna watu watatu. Mgonjwa mmoja amelala na amefungua mdomo. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwake huku akimulikiwa taa na msaidizi.

Mmea huu umepandwa shambani. Limekomaa lakini sasa haliwezi vuniwa likiwa sawa, kwa kuwa kuna wale madudu wengi ambao wanaonekana juu yake na wanaliharibu.

Watoto hawa wameinama kando ya mtaro ulio na maji chafu. Mmoja ambaye ni kijana anaangalia juu. Kuna msichana mdogo anajaribu kuteka maji akitumia mtungi mdogo.

Mwanamke huyu ameinama. Anaonekana akiosha mkono wake na maji safi ya mfereji. Anatabasamu kwa kuwa anayasafisha mikono yake ili yasiwe na uchafu.

Watu wengi, wanawake kwa wanaume, wamesimama kando ya magari mawili zilizo ungua. Gari hii ni la mafuta na yanaweza kuwa yalipata ajali mbaya sana.

Hili inaeza kuwa chumba au jumba ambao ni la watoto. Kuna watu humo ndani wamesimama, mwanadada na mwanamume. Mtoto mmoja amelala kitandani huku wakimtazama.

Watu wamesimama kando ya jengo lililoporomoka. Wengine wanaonekana wakielekea hapo. Kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama. Jumba hilo linaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

watoto wawili wachanga, mvulana na msichana, wanaonekana wakinawa mbele ya ndoo nyekundu. Nyuma yao kuna jengo na kando kuna gari lililosimamishwa.

Mwanadada mmoja, aliembeba mtoto mkononi, anamwangalia huku daktari aliyevalia nguo nyeupe, anafungua ndomo wake, na kujaribu kumwekea mwanahuyu dawa.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanamke mmoja maasai, ameketi kwa kiti ndani ya hospitali iliyopakwa rangi nyeupe na samawati, daktari anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake moja.

Ndani ya shamba hii kuna jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa mkulima. Anaonekana kumwagilia mimea haya dawa ili ziweze kuua yale madudu yanaozikula. Amevalia nguo ili dawa hii isiweze kumwendea mwilini.

Hapa kuna majumba ya mabati iliyojengwa na mti mrefu ambao umemea kando ya barabara. Kuna takataka mingi na watu wawili wanaonekana kuzitoa au kuzipanguza. Pikipiki lenye dereva limebeba mteja na linaendeshwa.

Jumba moja ndogo lililopakwa rangi nyeupe na samawati, ni mfereji. Kuna watu wamesimama wakingojea mwanadada mmoja ateke maji. Mwanaume huyu ambaye amebeba rununu kwa mkono anatembea.

Juu ya meza hili nyekundu, kuna machupa mengi ambayo yamepangana. Tunayo madogo kwa makubwa. Kuna pia begi nyeusi lililofunguliwa na vitabu vimewekwa ndani yake.

Wagonjwa wamepanga foleni wakiwa wamekaa hospitalini. Mwanaume aliyevaa nguo ya rangi samawati, anaonekana akitaka kudunga mwana aliyebebwa na mamake sindano. Nyuma yake, kuna watu ambao wamesimama na wanamuangalia.

Mwanaume huyu ambaye amesimama, amevaa nguo la rangi nyeupe, ni daktari na anaonekana kumdunga sindano yule mgonjwa, ambaye anawezakuwa ameketi kwa kiti na wote hawatabasamu.

Mtu huyu anaonekana akiwa kwenye boti na boti hilo limepeba vitu zake anaweza kuwa anahamia kutoka mahali alikuwa akienda mahali pengine .Kwa kuwa kulikuwa na mafuriko na amearibu.

Kuna watu hapa ambao wamekuwa wakisaidia kusafisha mazingira, na watu hawa wamebeba kijiti, kuna takataka ambayo imeanza kuchomwa na hapo kando, na kuna zingine pia zinajaribu kuwekwa pamoja ili ziweze kuchomwa kwa pamoja ndio mazingira ikuje iwe safi.

Mtu huyu akiwa amesimama, analitazama au analisoma kile ambacho kimeandikwa, kwenye karatasi ambayo liko mbele yake. Karatasi lilo limeandikwa number ya daktari, na kile ambacho anaweza kifanya.

Mwanamke, mtoto na daktari wako katika hospitali ya watoto. Mama huyu anaonekana akitabasamu akitazama mwanawe, daktari yule naye anaweka dawa kwa mtoto wa mama huyo.

Watu hawa wawili wameshikilia vijiti mkononi. Wanaeza kuwa ni mama na mtoto wake. Wanatembea mahali ambapo kuna maji mengi chafu ambayo inaezakua limejaa hivo juu ya mvua mingi. Kuna majumba ya matope na mabati kando yao. Mtu mmoja anaonekana kusimama mbele ya nyumba yenye iko mbele yao na pia kuna maji megi hapo.

Mwanamke huyu, anaweza kuwa amejifungua kwa kuwa, kuna mtoto mchanga ambaye amembebwa na kijana mwingine mdogo na anaweza kuwa amejifungua katika hospitali, kwa kuwa hospitali ndiyo mahali ambapo kuna madaktari ambao wanaweza kukusaidia kujifungua. Anaonekana na furaha akitabasamu mtoto wake.

Hii ni hospitali ya wamama wa kuzaa na inaonekana kuna mwanamke ambaye ametoka kujifungua. Kuna madaktari watatu ambao wako naye hapo ndani. Mmoja anatazama mtoto, mwingine anaongea na mmama ambaye ametoka kujifungua. Kisha kuna mwingine pia anaonekana akishughulika na vitu hapa na pale akijaribu kuziweka.

Kuna moto ambao unawaka. Moto huu unaweza kuwa uliwashwa na mtu ama ulianza tu kuwaka pekee yake. Moto huu unawaka kwa hali ya juu sana na hakuna watu wa kuzima moto huu.

Chupa na sindano imeshikiliwa kwa mkono. Chupa hii imebeba dawa, ama wacha tuseme vaccine amabayo inatwa MMR, vaccine ni dawa ambalo linatumika kukinga ugonjwa, ili wewe kama binadamu usiweze kupata hii ugonjwa ama uende kuisambazia kwa watu ambao hawana

Watu hawa wako katika chumba cha watoto. Mwanamke mmoja amebeba mwanawe ambaye analia. Mbele yake kuna daktari amevalia nguo la rangi nyeupe. Anamdunga mtoto huyu sindano.

Mwanamke amebeba mwanawe akiwa amekaa kwenye kiti. Daktari ambaye amesimama, anaonekana kumuekea mtoto yule dawa mdomoni. Kuna pia watu ambao wamesimama nyuma yao na kunaye anayepiga picha miongoni mwao wote.

Hii ni hospitali ya meno na imepakwa rangi nyeupe. Kunaye watu watatu hapa ndani, mmoja wao akiwa daktari, mwingine ni mgonjwa ambaye amelala kitandani. Tunaye pia msaidizi ambaye anaangalia kazi ambayo daktari anafanya akiwa na tabasamu. Maji ambayo iko ndani ya jegi imesimamishwa hapo kando ya msaidizi.

Mwanamke anaonekana akimwekea mwanadada huyu ambaye ni mtoto sabuni kwa mkono. Kando yao kuna tanki ya maji ambalo mwana huyu atatumia kunawa. Wote wamevalia nguo nyeupe na nyeusi.

Hizi ni dawa, na dawa hizi, zinatumika kutibu ugonjwa ambayo mtu aneweza kuwa nayo, na hizi madawa zinamezwa wakati mtu anaskia vibaya, si ati inameza Kila wakati, ukiskia vibaya unaenda hosipitali unatibiwa, kisha ukishatibiwa daktari atakupatia dawa ambazo utameza na ziendelee kukutibu

Wanaume na wanawake wamepanga foleni wakiwa wamebeba neti mkononi. Kuna gari ambayo limefungiwa vibuyu juu. Kuna pia watu ambao wameinama wakijaribu kugawa vitu. Kuna mavibuyu pia ambazo zimo chini. Kuna pia mwanaume mwingine, ambaye anajaribu kuelekeza hawa ambao wamepanga foleni.

Kuna wanawake, wanaume na watoto ndani la jumba hili. Daktari mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe anaonekana akimdunga mtoto mdogo mwenye amebebwa na mamake sindano kwa mapaja. Nyuma yao pia ,kuna wale ambao wamebebwa na wazazi wao.

Kuna jumba lenye milango miwili ambayo limefungwa katika uwanja mkubwa ulio na nyasi pamoja na miti yenye rangi nzuri la kijani kibichi. Hii inaweza kuwa ni choo na mlango mmoja ni la mwanamke kisha lingine ni la mwanaume na inatumika hasa mtu akitaka kuenda haja ndogo au pia haja kubwa.

Mwanamke ambaye ameketi kwa kiti, anaonekana akidungwa sindano, na ile daktari ambaye amesimama kando yake. Kuna watu wawili nyuma yao, ambao wamekiti na wanaonekana wakiwasiliana. Mmoja akiwa mwanamke na mingine akiwa mwanamme.

Mwanamume aliyevalia suti la samawati, viatu nyeusi na saa mkononi, ameinama na anaonekana akiosha choo ambacho limewekwa nje. Kuna wale ambao wamesimama nyuma yake na wanatazama jinsi ambavyo anafanya, anaeza kuwa ni mwalimu au mwenye lile choo na anawafunza jinsi ya kuliosha.

Wanaume wanaonekana wakitazama lori ambalo lilianguka katika barabara lenye limefurika. Mbele huku pia kuna gari lenye limeanguka laonekana kuzama kwa mafuriko haya.

Mgonjwa ako katika hospitali ya kutibu meno. Amelala katika kiti huku akifungua mdomo. Kuna daktari ambaye anamulika ndani ya mdomo yake, na kuna kifaa anachokitumia kusorora ndani ya mdomo wake.

Wanawake wawili ambao wamevalia nguo la rangi nyeupe, wako katika chumba cha watoto na wote wanaonekana wakihudumia Wana hawa wachanga, Kwa kuwa inaweza kuwa wazazi wao wako mbali ama hawako hata karibu nao.

Hii ni dawa na dawa hii inatumika kupunguza maumivu mwilini. dawa hii inapatikana hospitali na ukieza enda hospitali utibiwe na daktari apate ukona maumivu mingi anatumia hii dawa kwako kwa kukudunga shindano ama anaeza kukupatia tembe ili uweze kupunguza hiyo maumivu kama bado unangoja matibabu ama dawa umepatiwa ianze kukutibu.

Hizi ni dawa za kumeza, na dawa hizi zinamezwa na binadamu, ili aweze kutibu ugonjwa ambao ako nao, dawa hizi zinapatikana hospitali na hata kama sio hivyo zinaweza pia kupatikana kwa maduka ya dawa hapa nchini ama kwingineko pia.

Kuna wanawake watano katika uwanja humu, watatu ambao wanaonekana kuwa na ujauzito wameketi kwa kiti. Mwanadada mwingine ambaye pia ana mimba amelala chini, huku nyanya aliyevaa nguo la samawati na nyeupe anaonekana kumgusa kwenye tumbo lake. Nyanya huyu anaweza kuwa ni daktari wa kitambo ambaye alikuwa anashughulikia wale ambao wako na ujauzito.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya watoto, ameketi kwa kiti akiwa amebeba mwanawe. Daktari aliyevalia nguo la samawati, nyeupe na nyekundu. Anaonekana kumdunga mtoto ule sindano, kwa mkono wa kushoto. Pia kuna makaratasi ambayo yamewekwa kwa ukuta humu ndani, mlango ukiwa kijani kibichi.

Hivi ni vyombo au vitu ambavyo vinatumika katika uchawi. Wachawi wanazitumia kuroga au kudalilisha mtu ambaye hawaoni ama hawamtakii mazuri yoyote. Hao ndio watu ambao wanajua mahali pa kupata hivi vitu na mahali pia pa kuzinunua na kiwango gani cha pesa unahitaji.

Hapa ni hosipitalini, na katika hosipitali hii, kuna mama ambaye ako na mtoto wake na pia kuna daktari ambaye anajaribu kumuongelesha mtoto wa huyu mama, ili ajue kile ambacho anataka na aweze pia kumsaidia.

Mgojwa huyu amelala kitandani na anahudumiwa na madaktari wawili, daktari mmoja anajaribu kuosha meno yake na mwingine pia ameshikilia taa ili daktari ambaye anajaribu kuhudumia mgojwa huyo aweze kuona ndani ya mdomo wake, madaktari hawa pia wamevaa vitu nyusoni na kichwani kisha pia wamevaa nguo nyeupe.

Mwanadada aliye katika chumba iliyopakwa rangi samawati. Amekaa kwa kitanda iliyotandikwa vizuri. Juu yake kuna neti ambayo imefungwa. Amembeba mwanawe ambaye anaweza kuwa amezaliwa mkononi mwake. Anatabasamu akimwangalia. Mtoto huyo ni mdogo sana na wako hospitalini bado kwa kuwa hajatoka.

Mtu ambaye ni mgonjwa ako hospitali, na katika hospitali hii kuna daktari ambaye anahudumia huyu mgonjwa, mgonjwa huyu anaonekana akisaidiwa kuinua mikono juu na daktari na inawezakua alipata ajali na akaumia mkono huo na anajaribu kupona.

Wamama wamebeba mtungi kichwani, Kuna wale ambao wameshachota maji na kuna wale ambao wameenda kuiteka mtoni. Wanawake hawa ni wasamburu ama pia wanaeza kuwa kutoka Turkana.

Huyu ni mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini, katika hospitali Kuna daktari ambaye anamhudumia mgonjwa huyu anajaribu kutoa meno na ni Kama hii meno imekuwa ikimwuma sana akahamuwa waja aende aitoe ili awese kupunguza maumifu ambayo akisikia meno hii ikimwuma

Magari haya yanaonekana yamekwama, na hapa mahali yamekwama ni barabara ambayo imekuwa na mafuriko, mafuriko ni mvua mingi sana.

Daktari huyu ambaye amevaa nguo la rangi ya samawati, anaonekana akiwa amebeba pamba kwa mkono wa kushoto, kisha wa kulia una meno ambayo ametoa kwa mdomo ya mgonjwa huyu ambaye ameketi kwa kiti amebeba.

Watu wengi wanawake kwa wanaume, wamepanga foleni. Kando yao kuna mwanaume aliyenyoa kipara, ameketi chini na kuinua nguo kwenye bega. Daktari mmoja ambaye amebeba sindano na pamba, anaonekana kumdunga na pia amevalia nguo nyeupe. Hao ambao wamesimama wanaweza kuwa wanategea kudungwa sindano hili.

Mwanadada mmoja ameinama akitabasamu huku akichota maji kwa mfereji. Ameekelea kibuyu ndani ya besheni mbili. Nyuma yake kuna manguo zilizokauka ambayo imeanikwa kwa kamba. Kando kunayo manyumba za mabati. Mbele yake kuna mti mwenye matawi kijani kibichi. Mbele ya hizo nyumba kuna mabesheni, vibuyu.

Katika jumba hili, mama mjamzito ambaye amefunga leso kiunoni, amelala chini kwa jamvi akiangalia juu, huku mwanamke mwigine, anajaribu kushikilia tumbo lake, pole pole kwa taratibu mno .

Wamama wawili wanatembea. Mmoja ambaye amenyoa anatumia kipaza sauti kuzungumza. Anaweza kuwa anapitisha ujumbe kwa wale ambao wanaishi hapa. Nyuma yao kuna majumba vya aina tofauti, moja ikiwa la ghorofa. Lingine ni la mabati na hata matope. Nyuma yao kuna mtu ambaye amesimama. Anawatazama na pia anaweza kuwa anawasikiliza kwa makini.

Mwanamke huyu anatabasamu akiwa hospitalini. Amebeba mtoto mkononi na tabasamu yake inaonyesha ako na furaha mingi ama tele mno. Mwanamke huyu anaweza kuwa ametoka kujifungua mtoto wake wa kwanza, wa pili, wa tatu ama hata wa nne na pia amepigwa picha akiwa amefurahi sana.

Watu hawa wako katika chumba cha hospitali cha watoto. Mwanamke mmoja ambaye ni daktari anaonekana akimdunga mwana hule ambaye amebebwa na mama yake mkononi.

Mtoto huyu amebebwa na mama yake mkononi, mwanamke huyu ameketi Kwa kiti Kuna daktari ambaye anapatia mtoto huyu chanjo, chanjo ni dawa la kinga ambayo linaweza kukinga Kwa magonjwa tafauti tafauti kama Kuna magonjwa kama polio ni ugonjwa ambayo ukiwa mdogo lasima upewe chanjo na usipopewa Chanjo utakuja kuumia ukija kukuwa mtu mkubwa .

Mwanaume huyu anaonekana akisoma karatasi ambalo limechapishwa na kuwekwa kwa mti wa stima . Karatasi hilo linasema, daktari Chikonko kumvuta mpenzi, biashara na pia kuna nambari ya daktari huyo.

Mwanamke aliye hospitalini ya wanadada. Amebeba mwanae ambaye anaonekana wa kuzaliwa sasa hivo. Amekaa kitandani huku mwanadada ambaye amesimama anamzungumza naye. Wengine ambao wamesimama wakiwatazama.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui, amesimama katika uwanja uliokauka. Karibu naye kuna mifugo ambazo zimekufa. Nyuma yake kuna mamti ambazo zimekauka, hakuna hata nyasi yoyote inayomea katika uwanja huu na pia anaonekana kuwa na huzuni, kwa kuwa hakuna hata maji ambayo iko hapa.

Hili linaeza kuwa hospitali ya watoto, kwa kuwa kuna wanawake wawili ambao wameketi kwenye kiti. Daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe, anamdunga sindano mwana aliyebebwa na mwanamke mmoja hapo ndani. Yule mwingine ameketi na amebeba mtoto wake akitazama huyu mwingine.

Mtoto amekaa kitandani katika chumba cha hospitali. Mbele yake kuna daktari, amevalia nguo nyeupe na anaonekana kutoa dawa kwa chupa akitumia sindano, ambalo atatumia kudunga nayo mtoto dawa lilo.

Watu wawili wamesimama mbele ya vyoo vya wanawake, wa shule ya chekechea. Wanaonekana wakiwa wanazungumza. Wote ni wanaume, wakiwa wamevalia long'i na viatu, kuna mmoja ambaye amevalia kofia.

Vibuyu vimepangana au vimepangwa kwa foleni kwenye mfereji huu. Watu wawili wanateka maji watoto wengine wakicheza. Mwanadada mmoja aliyejifunika kichwa amesimama kati kati akiwa anatazama tu. Mti mrefu zimemea na chini yao kuna majumba mawili matatu yaliyofungwa.

Daktari huyu, ambaye amevaa nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mamake, na hata hapo kando kuna wale madaktari wengine. Mmoja ambaye anamsaidia kushikilia mtoto na kuna mwingine pia ambaye amebeba dawa.

Watu wengi wamekusanyika au wamesimama juu ya daraji hili, chini yake kuna maji chafu inayopita. Kunaweza kuwa na kitu au kitendo ambacho kilifanyika hapa na wakati mwingi kunakuwanga na watu ambao wametupwa au wameuliwa kwanza kisha miili zao zikatupwa hapa ndani na baadaye zinapatikana na mapolisi.

Mwanamke ambaye amevaa viatu nyeusi na long'i, ameshikilia mkono ya mtoto mdogo, katikati yao kuna mpira. Nyuma ya mwana huyo, kuna pia mwanamke ambaye amechuchuma na ameshikilia miguu. Wote wanaonekana wakiwa wanatabasamu.

Watu wengi wanaonekana wamesimama juu ya daraja lililofurika au lililoporomoka. Miongoni mwa watu hawa kuna polisi. Katika daraja hili kuna mti ambao pia unaonekana ulivunjika au ulivunjwa na mvua mingi.

Hapa ni hospitali na katika hospitali hii ,kuna mwanaume na mwanamke. Mwanaume ameketi na anadungwa sindano na mwanamke. Mwanamke huyu anaezaonekana kuwa daktari Kwa Kuwa daktari ndiye pekee anayejua jinsi ya kutumia sindano, Kwa sababu ameenda shule akaisomea na akajua jinsi ya kuitumia.

Watu wengi waume kwa wanawake, wazungu pamoja na waafrika, wako katika jumba la kuteka maji, vibuyu vimepangana mbele ya mlango wa mfereji huo. Kuna wanaripoti ambao wamesimama na wanaonekana kupiga watu picha. Kila mtu hapa anatabasamu na kufurahi au kufurahia lile ambalo analiona kwa sasa.

Kuna mgonjwa au wagonjwa na kuna pia daktari ambaye anajaribu kutibu mgonjwa huyu, mgonjwa huyo anaonekana kuwa na ugonjwa wa masikio, anaweza kuwa alipata hii shida akiwa mdogo ama kama ameshakuwa mkubwa, na sasa amekuja ili aweze kusaidiwa na daktari huyu ambaye anaonekana akijaribu kumtibu.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa amebeba kidoli. Kidoli hiki ni cha mtoto mdogo na ni kama anajifunza jinsi ya kubeba mtoto au anaweza kuwa pia anamfunza mama ambaye anaweza kuwa amejifungua mtoto wake wa kwanza na hajui jinsi ya kubeba mtoto, anaweza kuwa anamfunza jinsi ya kufanya hivo.

Hii ni chumba cha hospitali. Wagonjwa wamelazwa kitandani. Madaktari wamesimama na wanajaribu kuhudumia wale walioumia. Kuna yule mgonjwa ambaye miguu yake inatoa damu, lakini imefungwa na pamba.

Barabara hii kwa upande moja umeharibika na kwa upande mwingine haujaharibika. Watu wamesimama kwa huu upande ambao haujaharibika na wanatumia simu kupiga picha ili waone jinsi ambavyo wanaeza pita.

Hili ni hospitali la kutengeneza madawa na katika hospitali hili tuko na daktari, ambaye amesomea jinsi ya ketengeneza madawa hizi. Daktari huyu anaonekana akiwa na kitabu na anajaribu kuandika kile ambacho anakiandika hakionekani vizuri lakini ako na madawa hapo mbele yake na anazichunguza akiziandika chini.